Mashabiki wa timu ya Kenya wamefurahia huku wamepaka uso wao rangi inayoonyesha bendera ya Kenya. Pia wamevalia nguo zilizoandikwa KENYA mbele yao.

Jaji mkuu, ambaye, amevalia nguo zake za kazi, anatembea, na rais wa Kenya, rais nyuma yake kuna mlinzi wake ambaye amevalia sare, huku pia nyuma ya jaji, kukiwa na mtu anaye tembea na suti.

Watu wengi waliovalia barakoa wamepanga laini wakingoja kuhudumiwa kwenye ofisi za huduma Kenya. Watu hawa ni mchanganyiko wa wanaume, wazee, wamama na pia watoto.

Watu kutoka timu mbili tofauti wanacheza mpira wa kandanda, wamevalia sare tofauti tofauti huku kando ya uwanja kukiwa na mashabiki ambao wanawashangilia na kuwaona wanavyocheza.

Hapa ni kwenye ofisi za huduma center, mtu anapoingia tu kwa mlango, kuna watu ambao wanakutana nao kumsaidia kile ambacho anahitaji, pahali hapo pameandikwa information desk .

Watu wanaandikishwa majina kwa ajili ya kuchukua huduma namba. Kuna wahudumu, wale ambao wameketi na wanachukua majina ya watu, huku wakiwasaidia katika kazi hiyo.

Afisi za Huduma Center zimefunguliwa, na kuna watu wengi waliopanga laini nje wakingoja kuhudumiwa. Katika ofisi hizi watu huhudumiwa mmoja baada ya mwingine.

Wafanyikazi kwa ofisi za huduma wamevalia sare zinazofanana. Kuna wamama na pia kuna wanaume. Mmoja amesimama mbele ya tarakilishi Huku wengine anao waongelesha wakiwa wamesimama wakimwangalia.

Chama cha ODM wamekusanyika kutoa hotuba. Kuna mmoja ambaye amesimama mbele ya kipazasauti huku akiongea na wenzake wakiwa nyuma yake kusimama tu kuangalia.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wako uwanjani na wanacheza, ni timu mbili tofauti na zimevalia sare mbili za mchezo tofauti na zenye rangi tofauti. Kuna mashabiki wengi sana waliokaa kando ya uwanja.

Wachezaji wa timu wamejishindia kikombe. Wamekusanyika huku wakishangilia na kubeba kikombe hicho juu. Pia nyuma yao, kuna washabiki wao ambao wanawaangalia wakitabasamu.

Mashabiki wako kando ya uwanja, inaonekana kuwa timu yao ambayo ni ya gormahia inacheza. Wanashabikia timu hiyo wakiwa pia wamevalia sare ambazo zinafanana na za wachezaji.

Mashabiki wa timu ya Gor Mahia wamevalia nguo zinazofanana na wachezaji wao. Wamekusanyika huku wakitembea wakiwa wengine wamebeba tarumbeta na vuvuzela pia wanarusha mikono juu huku wakiongea.

Hivi ni vitambulisho. Vitambulisho hivi vimepangwa kwenye vikundi vya kufungwa pamoja. Mtu anapo kua mkubwa na anatafta kipande chake uenda katika ofisi za huduma kusaidiwa kupata.

Mashabiki wengi sana wako kando ya uwanja. Mashabiki hawa wamevalia nguo zinazofanana na tena za mchezo. Wamefurahia huku wengi wao wakiwa wameshikilia simu kupiga picha na wenginewakibeba tu mkono juu kwa ishara ya shangwe.

Afisini kuna kila mtu yuko na kiti chake na pahali pake pa kazi, hapa ni ofisi za huduma center na wafanyikazi waliovalia sare zao za kazi wameketi mbele ya tarakilishi yao, kila mtu ana pahali pake pa kazi.

Mfanyikazi katika ofisi ya huduma center anahudumia mwananchi. Msichana huyo ameketi kwa kiti huku mhuduma anaangalia tarakilishi lake na kumuongelesha. Pia msichana huyu ana karatasi mkononi.

Hapa ni pahali pa kufanya mjengo kuna tinga tinga inayosaidia kutengeneza vitu vya ujenzi. Kuna pia mafundi wanaotumia tinga tinga hiyo kujisaidia.

Wafanyakazi wa huduma wanaongeleshwa na anayeonekana kuwa mkubwa wao. Wamesimama huku wamenyenyekea. Pia kwenye viti kuna wale ambao wanangoja kuhudumiwa.

Hili ni barabara kuu na kando na hili barabara, kuna watu wanaoendesha pikipiki na wamesimamisha pikipiki hizo. Pia kuna maduka ambayo yamefunguliwa huku magari pia yakipita kwenye barabara hilo.

Mpira wa kandanda unachezwa na wanaume uwanjani. Wanaocheza ni timu mbili tofauti. Kando ya uwanja, kuna mashabiki wengi sana waliojazana huku wakishabikia hizo timu mbili zikicheza.

Mwanamke wa timu ya bandari wako uwanjani wakingoja kushabikiwa wachezaji wao. Pia amevalia nguo lililoandikwa BANDARI FC mbele yake. Nyuma yake kunaonekana kuwa na wanaume pia uwanjani humo.

Mashabiki wengi wamejazana sana kando ya uwanja. Baadhi ya mashabiki wamebeba vuvuzela huku wengine wakiwa na firimbi mdomoni. Wanashangilia timu hiyo kwa shangwe na kurusha mikono juu.

Mashabiki wa timu ya Kenya wako uwanjani na wanashabikia timu yao ikicheza. Pia mashabiki hawa wamebeba bendera zao juu huku pia nguo walizovalia zina maandishi ya Kenya mbele yao.

Wafanyakazi wa huduma wako nje na tena wanahudumia watu. Wamevalia barakoa zao na sare zao za kazi. Pia watu wanaohudumiwa ambao baadhi yao wamebeba bahasha wote wamevalia barakoa na wote wanahudumiwa mmoja baada ya mwingine.

Mfanyikazi wa huduma anasaidia wanakijiji. Kuna wanakijiji watatu ambao wamesimama mbele yake, huku wamebeba karatasi mkononi. Anaongea na wao mmoja baada ya mwingine, huku akiwaonyesha kitu kwenye karatasi.

Mashabiki wengi sana wamejaza uwanja wa mpira huku wakiwa wamevalia sare zinazofanana na za wachezaji wakiwashabikia. Kuna wengine ambao wameketi huku wengine wamesimama wakirusha mikono juu kwa kushangilia.

Jaji mkuu amevaliza kitenge na shanga shingoni huku akitoa hotuba kwenye kipaza sauti, amesimama akiongea na watu walio mbele yake wakinyamaza na kusikiza.

Watu wengi wamejazana kwenye ofisi za Huduma Center. Wengine wanapohudumiwa mmoja kwa mmoja. Wengine wameketi kwenye viti wakingoja kuhudumiwa. Wengi wao wamebeba bahasha mkononi. Huku pia kuna askari, ambaye anatembea kuhakikisha kuwa kuna usalama na watu wanafanya inavyofaa.

Watu wa chama cha PNU, wamekutana na wanasherehekea. Wamevalia nguo zinazofanana, huku pia kuna keki mezani. Wamebeba vinywaji mkononi wakishangilia na kucheka.

Wachezaji wa timu mbili wanacheza mpira wa kadanda uwanjani. Kando ya uwanja kuna mashabiki wengi sana ambao wanashangilia na kushabikia timu hizo zinapocheza.

Wakati wa mchezo wa mpira ama riadha watu wengi hukusanyika kushangilia timu zao ,hapa hawa watu ni watu wa timu ya Kenya ,wamevalia nguo zinazofanana huku wakiwa wamebeba bendera na kuzipeperusha kwa furaha.

Wachezaji wa mpira wa kadanda wamejishindia kikombe. Wamefurahia huku wakirukaruka na kubeba kikombe hicho juu. Pia kuna mtoto ambaye ameshikilia mpira akijaribu kufurahia na wao.

Wanasiasa ambao wamevalia nguo yenye rangi moja, wameketi kwa pamoja huku wengine wakishangilia. Pia wamevalia kofia ambazo zina majina ya mtu ambayo wanashangilia.

Mashabiki wamekusanyika kando ya uwanja huku wakifurahia na kushabikia timu yao inapocheza, mashabiki hawa wamevalia sare za mchezo ya timu yao na wamefurahia sana, huku wengine wakiwa wamebeba bendera ya Kenya.

Jaji na wanachama wamesimama mbele ya koti kuu, huku mmoja wao akitoa hotuba na kuongea kutumia kipaza sauti. Wengine wamesimama nyuma yake huku wakiangalia.

Huu ni uwanja wa mpira, katika uwanja huu kuna wanariadha ambao wako tayari kuanza mbio zao, kandoya uwanja kuna mashabiki wengi sana ambao wamepangana na wameketi kwenye viti, huku wakingoja kushabikia wanariadha hao.

Wafuasi wa wanasiasa wanashangilia. Wamekusanyika huku wamebeba vitu vilivyo na maandishi ya kazi iendelee. Wamefurahia huku wakikusanyika na kutembea.

Katika ofisi za huduma hapo kwa mlango kuna watu wa kukukaribisha wahudumiwa ndani. Unapofika kwa mlango kuna mtu ambaye atakukaribisha na kukuambia kitu cha kufanya.

Mashabiki wa timu ya mpira ya KDF wako kando ya uwanja na wameketi huku wakingoja kushabikia timu yao ikicheza ,wamevalia sare zinazofanana na za wachezaji huku wamebeba bendera juu.

Wafanyikazi wa huduma wameeka hema nje kwa ajili ya kusaidia watu kupata huduma namba. Wahuduma hawa wamevalia sare zao za kazi huku wakihudumia watu mmoja baada ya mwingine.

Jaji ambao wamevalia sare zao za kazi, wamesimama huku wakisalimiwa na rais wa nchi mmoja baada ya mwingine. Pia kando yao, kuna watu wengi sana ambao wamewazingira.